Ndani ya duka la nguo za wanaume likiwa na mashati,i fulani, suruali zilizopangwa kwenye rafu. Nguo hizo zina rangi na mtindo mbalimbali zikionyesha upana wa mavazi. Juu ya rafu kuna viatu vya michezo na vifaa vingine kwa ashiria duka hilo linauza nguo na vifaa vya wanaume. Mpangilio safi na mwanga mzuri ndani ya duka unaashiria mazingira ya kisasa ya ununuzi.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la nguo. Nguo mbalimbali zimepangwa kwenye rafu na kuning'inia huku sanamu zikionyesha mitindo tofauti ya mavazi. Watu kadhaa wakiwemo wateja na wafanyakazi wanaonekana ndani ya duka baadhi yao wakiwa wamevaa barakoa. Sakafu ina ishara za umbali wa kijani.

Soko la wazi lenye nguo nyingi zilizoningiia, nguo za aina na rangi mbalimbali zimetundikwa juu na pembeni zikiunda ukuta wa nguo. Katikati ya picha kuna ishara iliyoandikwa kwa rangi nyekundu, watu kadhaa wanaonekana wakitembea au wakichagua nguo ikionyesha shughuliza kibiashara.

Safu ndefu za suti za wanaume zimenin’ginizwa kwenye rafu za chuma ndani ya duka la nguo. Suti hizo zina rangi na mitindo mbalimbali, ikiwemo samawati, kijivu na nyeusi, na baadhi yake zina mistari au miraba. Kila suti ina lebo yake pamoja na bei au taarifa nyingine muhimu. Hizi zote zimenin’ginizwa kwa mpangilio mzuri.

Rafu nyingi zilizojaa viatu vya aina mbalimbali. Viatu vimepangwa kwa utaratibu mzuri, vikiwemo vya kiume na vya kike. Kuna viatu vya ngozi, vya vitambaa na raba vikiwa na rangi tofauti kama vile kahawia, nyeusi, nyeupe na klijivu.

Ndani ya duka la nguo likiwa na nguo nyingi zilizopangwa kwenye rafu kubwa. Kuna aina mbalimbali za nguo zikiwemo sketi za jeans , mashati yenye maua na nguo nyingine za rangi tofauti zikionyesha kuwa ni duka la nguo zilizotumika au za bei nafuu. Juu ya rafu kuna mifuko ya nguo zilizowekwa juu na kwa nyuma ukuta umepambwa kwa rangi za kijiometria.

Duka la nguo lililo wazi na lenye mpangilio mzuri. Nguo mbalimbali zimepangwa kwenye reki ndefu pande zote mbili za duka. Katikati ya duka kuna meza za mviringo zenye nguo zilizo kunjwa, zikionyesha bidhaa mbalimbali. Sakafu ya duka imetengenezwa kwa mbao zinazo ng'aa na taa nyingi za dari zinatoa mwangaza wa kutosha.

Sehemu ya mbele ya duka la nguo likiwa na nembo kubwa nyekundu juu ya mlango wa kioo. Ndani ya duka nguo zimeonyeshwa kwenye sanamu na kwenye reki huku nguo za jeans na fulana zikionekana. Bango kubwa la rangi nyekundu lenye asilimia limewekwa nje ya duka likitangaza ofa. Duka linaonekana ni la kisasa na la kuvutia wateja.

Duka la nguo lililojaa nguo za kisasa hasaa magauni yaliyopangwa kwenye masanamu nje na ndani ya duka. Kila sanamu imevalia nguo ya rangi tofauti zikionyesha mitindo mbalimbali na mavazi maridadi. Juu ya duka kuna bango lenye majina likiashiria aina ya bidhaa zinazouzwa. Hali hii inaweza kuashiria kuwa duka hilo linalopatikana katika eneo la maduka au soko la nguo.

Mkusanyiko wa mikoba na vifaa vingine vya mtindo vilivyopangwa kwenye sehemu nyeupe labda ndani ya duka au chumba cha maonyesho. Kuna mkoba mmoja mweusi wa bega na mabegi zingine tatu za rangi ya fedha moja ikiwa na pambo la manyoya na ingine ikiwa na mapambo mengi yanayong'aa. Pia kuna kipambo cha kichwani cha rangi ya kijivu na manyoya. Kwa nyuma, vitu vingine vya glasi au mapambo vinaonekana kwenye rafu.

Duka la nguo za mitumba ambapo nguo nyingi zimepangwa kwenye reki za chuma. Kuna aina mbalimbali za nguo ikiwemo mashati na suruali zikionyesha rangi na mitindo tofauti. Mifuko kadhaa inaonekana ikiwa imewekwa juu ya reki ikiongezwa kwenye uwingi wa bidhaa zinazouzwa. Ukuta wa nyuma una rangi ya njano na mistari ya kijani kibichi huku baadhi ya matangazo au mabango yakionekana juu.

Sehemu ya duka la nguo ikiwa na mashati mengi ya wanaume yaliyoning'inia kwenye rafu. Mashati ya mikono mifupi na mirefu yenye rangi ruaza tofauti yamepangwa kwa uangalifu. Juu ya rafu, kuna bango ndogo nyekundu lenye namba hamsini likionyesha punguzo la bei. Chini ya mashati kuna rafu zilizo na nguo zilizokunjwa ikiwemo rundo la mashati ya njano.

Duka la nguo na bidhaa za sanaa likiwa na mpangilio wa kuvutia upande wa kushoto kuna meza zilizojaa bidhaa mbalimbali kama vile vipodozi vitabu na vitu vya mapambo nguo zenye michoro na rangi za kuvutia zimepangwa kwenye reki za kunyongonyea zikionyesha mitindo ya kipekee

Duka la nguo lililojaa nguo za aina mbalimbali zikiwa zimeninginizwa kwenye zegi za duara , nguo hizo zina rangi nyingi na mitindo tofauti zikiwemo magauni, suruali na masharti, kwa nyuma kuna rafu zilizojaa mikoba na vifaa vingine na sanamu kadhaa zimevalia nguo taa angavu zimewasha duka lote na kuunda mazingira ya ununuzi yenye kuvutia.

Duka kubwa la nnguo linaonekana kuwa duka la nguo za watoto kutokana na ukubwa na aina za mavazi. Mavazi yametundikwa kwenye reki na kuwekwa kwenye rafu yakionyesha rangi na mitindo mbalimbali. Kituo cheusi cha kukaa kimewekwa katikati ya duka labda kwa watejakupimuzika au kusubiri.

Duka la nguo lililojaa suti na koti za wanaume zikiwa zimetundikwa kwa mpangilio mzuri kwenye reki. Kuna aina mbalimbali za rangi na mitindo ya suti kuanzia samawati, kijivu, kahawia hadi nyekundu. Mavazi yamepangwa kwa urefu tofauti tofauti kwenye rafu nyeusi.

Duka la kisasa linaonyesha mpangilio wa kisanii wa viatu vya wanaume. Nguo zimepangwa kwa umakini kwenye rafu na meza, ikiwa ni pamoja na suruali, mashati, jeni, na mavazi mbalimbali. Viatu vimewekwa kwa utaratibu mzuri kwenye rafu zilizopangwa vizuri, huku miwani na vifaa vingine vya mitindo vikiwa vimepangwa kwa uwiano katika duka zima.

Meza iliyojaa vitu vya sanaa na ufundi wa kiafrika zikiwemo sanamu za twiga zilizochongwa kwa mbao. Pia kuna vitu vya mapambo vilivyotengenezwa kwa shanga zenye rangi mbalimbali na vitambaa vyenye mfumo angavu. Mtu anaonekana akishika kitu kinachofanana na mkuki, huku mtu mwingine akiwa amekaa nyuma ya meza. Mandhari haya yanashirikisha soko na sanaa na ufundi labda kwa ajili ya watalii.

Gari lililopakwa rangi ya fedha limeegeshwa katika eneo la maegesho. Gari hilo lina paa refu, madirisha meusi, na tayari kuendeshwa nje ya barabara kutokana na bafa kubwa la chuma mbele. Gari jingine ndogo jeupe linaonekana kando yake. Eneo la maegesho lina nguzo na paa za zenge.

Gari la abiria lenye rangi nyeupe likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Mlango wa kuteleza wa gari hilo limefunguliwa ukionyesha viti vya ndani. Gari lina namba za usajili ya Kenya na kuna mabandiko chenye ishara ya mtu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu, kuashiria kuwa gari hili linaweza kuwa linatumika kusafirisha watu wenye ulemavu au lina uwezo wa kuwabeba. Kwa nyuma, kuna duka lenye bango la M-PESA na mti mkubwa likionyesha mazingira ya mijini au mtaa lenye shughuli.

Mwanaume mweusi, amevalia suti nyeusi na shati jeupe lililofunguliwa vifungo vya juu. Amesimama karibu na gari jeusi la kifahari lililong'aa ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Anaonekana akiangalia gari hilo kwa tabasamu dogo huku mkono wake mmoja ukiwa umelala kwenye kioo cha gari. Mandhari ya nyuma yanaonyesha magari mengine na mazingira safi ya chumba cha kuonyesha magari.

Gari la zamani la kifahari lenye rangi ya fedha na magurudumu meusi yenye spika za kahawia. Lina taa kubwa za mbele zinazong'aa na viti vya ngozi nyeusi. Gari limeegeshwa kwenye barabara iliyotengenezwa kwa mawe madogo, na nyuma yake kuna kuta uliovikwa mmea. Muundo wa gari unaashiria ni wa enzi za kale.

Magari matatu yaliyosimama kwenye eneo la kijani la nyasi ambalo linaonekana kama sehemu ya maegesho ya wazi au bustani. Gari la kushoto ni jeupe, la katikati ni jeusi na la kulia ni samawati. Yote yakiwa na namba za usajili za Kenya. Nyuma ya magari kuna miti mirefu na vichaka huku jua likionekana likiangaza juu ya eneo hilo. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na tulivu.

Gari aina ya basi dogo jeupe limeegeshwa kando ya barabara. Gari hili lina madirisha meusi na vioo vya kuangalia nyuma. Namba ya usajili linaonyesha kuwa gari hili limesajiliwa Kenya na limedumu kwa muda mrefu. Nyuma ya gari kuna jengo lenye ishara kwenye ukuta wake.

Mwanaume na mwanamke wamesimama nyuma ya kaunta ya mapokezi katika chumba cha maonyesho ya magari. Mwanaume amevalia suti nyeusi na tai akitabasamu na kumtazama mpigapicha. Mwanamke amevalia koti la kahawia na anaegemea kaunta. Nyuma yao kuna madirisha makubwa na magari kadhaa yanaonekana likionyesha mazingira ya biashara au huduma kwa wateja.

Lori kubwa la kubeba magari lilikwa limebeba magari mengi ya aina tofauti. Lori hili lina rangi ya machungwa na magari yaliyobebwa yana rangi mbalimbali kama vile nyeupe, nyekundu, nyeusi na kijani njano. Magari yamepangwa kwa uangalifu kwenye ghorofa mbili za lori hilo, likionyesha uwezo wake wa kubeba mizigo mizito.

Gari la abiria jeupe aina ya van au matatu lime egeshwa kwenye barabara yenye lami. Gari hilo lina madirisha yenye rangi nyeusi na sahani ya leseni yake inaonekana mbele kuashiria kuwa ni gari la Kenya. Kwa nyuma ya gari kuna jengo lingine linaonekana anga lina mawingu meupe yaliyo tawanyika ikionyesha hali ya hewa ya jua.

Gari dogo jeusi lililoegeshwa kwenye eneo lenye vigae gari hili lina nambari za usajili za Kenya na linaonekana likiwa safi nyuma ya gari hilo kuna lori jekundu na jengo kubwa la rangi nyeupe anga ni la samawati na kuna mawingu machache kuashiria hali nzuri.

Chumba cha maonyesho cha magari ya kisasa na kikubwa chenye magari kadhaa mapya yaliyopangwa kwa ajili ya wateja. Kaunta ya mapokezi ipo katikati ya picha ambapo wafanyikazi wawili wanaonekana wakihudumia. Dari ya chumba hicho kina rangi nyeusi na taa za kisasa huku kukiwa na orofa ya juu yenye madirisha ya vioo.

Watu watatu, mwanamke na wanandoa wazee wamesimama karibu na gari la samawati la kifahari ndani ya chumba cha maonyesho. Mwanamke anaonekana kuwa muuzaji anawaeleza jambo fulani wanandoa hao. Wanandoa hawa wanamwangalia kwa makini akionesha wanavutiwa na maelezo anayoyatoa. Gari la samawati linaonekana jipya na linang'aa likiwa ndio kitovu cha mazungumzo yao.

Magari mawili yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari la mbele ni la rangi nyeusi na lina madirisha meusi. Nyuma yake kuna gari jingine jeupe likiwa na rafu ya mizigo juu ya paa yake. Magari yote mawili yameegeshwa kwenye nyasi zenye rangi ya kijani kahawia.

Basi dogo la rangi ya fedha limeegeshwa kwenye njia ya udongo. Nyuma ya basi kuna mlima mkubwa wenye rangi ya kahawia na mimea michache. Milima hii inaonekana kuwa na miundo ya miamba, ikionyesha mandhari ya asili. Basi linaonekana kuwa tayari kwa safari au limekamilisha safari.

Gari la michezo la rangi ya manjano nikiwa nimewekwa kwenye chumba cha maonyesho. Gari hilo limeengeshwa katikati ya sakafu nyeupe likiwa limeangaziwa na taa ya mviringo inayoning'inia juu yake. Kuna madirisha makubwa yanayozunguka chumba hicho yakionyesha madhara ya nje yenye miti na magari mengine. Mimea ya jirani imewekwa nyuma ya gari.

Gari la zamani lenye rangi ya njano kali likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na udongo. Gari lina milia mieusi inayopita katikati ya kofia na kando ya mlango ikiongeza mwonekano wa kimichezo. Nyuma ya gari kuna ukuta wa matofali na mimea ikionyesha mazingira ya kawaida ya maegesho.

Safu ya magari mapya yaliyoegeshwa nje, magari hayo yana rangi mbalimbali ikiwemo nyeusi na nyeupe, yote yakiwa yameegeshwa kwa mpangilio. Anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo, likiashiria hali ya hewa ya jioni au asubuhi. Picha hii inaweza kuwa imepigwa kwenye maonyesho ya magari, kituo cha kuuza magari au sehemu ya kuhifadhi magari kabla ya kuuzwa.

Kiti cha nyuma cha gari chenye viti vya ngozi vya rangi ya hudhurungi. Viti vinaonekana kuwa safi na vimetunzwa vizuri. Kuna mikeka ya sakafu ya rangi ya samawati iliyowekwa chini ya viti. Sehemu ya kuekelea mikono ya kati imeteremshwa chini ikionyesha faraja.

Basi dogo jeupe limeegeshwa chini ya ukumbi mkubwa. Basi hilo lina sticker ndogo ya simba marara kwenye mlango wa abiria na limepakwa rangi nyeupe na rimu za magurudumu za rangi ya fedha. Nyuma ya basi, kuna mapipa mawili ya kuchakata taka yenye maandishi ya kiingereza na ukuta wa jengo una rangi za kijivu, kijani na nyekundu.

Gari jeupe liliowekwa ndani ya chumba chenye mwanga mwingi kinachoonekana kama sehemu ya maonyesho au chumba cha kuuzia magari. Gari lina rimu za fedha na paa yenye reli, nyuma ya gari kuna kioo kinachoakisi taa za gari. Gari ina muundo wa kisasa na taa zilizopangwa vizuri.

Basi dogo jeupe limeegeshwa kwenye barabara. Basi hilo lina madirisha meusi na stika za tahadhari za njano na nyekundu nyuma. Kuna maandishi ya kichina au kijapan yaliyobandikwa chini ya dirisha la nyuma. Mandhari ya nyuma yanaonyesha anga la samawati lenye mawingu machache na miti upande wa kulia.

Abiria dogo la rangi ya fedha limeegeshwa kwenye barabara ya udongo, katikati ya mandhari ya asili. Nyuma ya gari kuna miamba mikubwa yenye umbo la kipekee na vichaka vichache vilivyotawanyika. Gari hilo lina sticker yenye nembo, ikionyesha labda kuwa linatumika kwa safari au utalii. Anga linaonekana wazi na jua kali kuashiria hali ya hewa nzuri ya utalii.

Gari jeusi limeegeshwa katika eneo la wazi la maegesho chini ya jua kali. Juu ya gari kuna miwani na chini ya kioo cha mbele kuna kitu cheupe kinachofanana na kibandiko. Nyuma ya gari kuna miundo ya paa na nguzo ikionyesha kuwa linaweza kuwa katika eneo la kuegesha magari lenye kivuli au karibu na jengo.

Magari matatu yaliyosimama kwenye nyasi yakiwa yameegeshwa chini ya anga ya wazi. Gari la mbele kabisa ni jeusi, likifuatiwa na gari la jeupe upande wa kushot na rangi la samawati upande wa kulia. Kila gari lina nambari za usajili za Kenya zinazoonekana wazi mbele. Nyuma ya magari kuna miti na vichaka ikionyesha mazingira ya nje, labda sehemu ya maegesho au uwanja.

Gari kubwa nyeusi limeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho cha magari. Gari lina magurudumu makubwa yenye rimu za fedha na madirisha nyeusi. Kuta za chumba cha maonyesho zina madirisha makubwa yanayoakisi mwanga, yakionyesha mazingira ya ndani. Sakafu ni nyeupe na safi, ikiongeza hisia ya anasa na kisasa ndani ya duka hilo la magari.

Eneo kubwa la maegesho lililojaa magari mengi mapya, mengi yakiwa yamepangwa kwa utaratibu .Magari haya yana rangi na miundo tofauti yakionyesha aina mbalimbali ya magari yanayouzwa au kusubiri kusafirishwa. Katika picha hii kuna lori nyeupe lenye jukwaa la mizigo lililosimama likizungukwa na magari mengine madogo.

Magari mawili meupe ya kifahari yameegeshwa kando ya barabara yenye mistari ya manjano iliyochorwa chini. Gari lililo mbele linaonekana wazi, likiwa na rimu nyeusi na kalipa za breki nyekundu, na taa zake za mbele zimejizatiti.

Kura ya maegesho iliyojaa magari ya kisasa, yakiwemo gari la samawati, jingine la machungwa na jingine la kijivu mbele. Baadhi ya magari yameegeshwa chini ya kivuli cha paa kubwa la kitambaa kilichoshikiliwa na nguzo nyeupe. Anga linaonekana wazi na jua kali, kuashiria hali ya hewa ya joto. Hali hii inaweza kuashiria kuwa ni eneo la maonyesho ya magari au ya maduka

Sehemu ya ndani ya gari jekundu linaonekana likiwa limevunjwavunjwa au kukarabatiwa. Viti vya nyuma na sehemu kubwa ya sakafu vimeondolewa, vikifichua chasi ya chuma pamoja na nyaya za ndani. Kiti kimoja pekee, chenye rangi nyekundu na nyeusi, bado kimebaki mahali pake

Soko la wazi lenye shughuli nyingi lilioko kati ya majengo marefu ya mijini, pande zote mbili za barabara nyembamba zimejaa maduka madogo yenye vibanda vilivyofunikwa kwa bidhaa mbalimbali kama matunda na mboga. Watu wengi wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa sokoni na majengo marefu yanayozunguka yanaashiria mazingira ya jiji. Anga ni safi na samawati likionyesha hali ya hewa nzuri.

Bucha yenye shughuli nyingi ambapo vipande vikubwa vya nyama vimetundikwa kwenye kulabu ,wachinjaji kadhaa wamevalia sare nyeupe na aproni nyekundu wakionekana wakikata na kuandaa nyama kwa ajili ya wateja, nyama iliyokatwa inaonekana imepangwa vizuri kwenye vibweta vya kioo na chupa za maji zimeonekana kwenye meza juu ya ukuta kuna picha na saa zilizotundikwa.

Soko la matunda lenye shughuli nyingi. Likiwa na milundo mikubwa ya matunda mbalimbali yaliyopangwa kwa uangalifu. Kuna ndizi zilizotundikwa juu, na chini yake kuna milundo ya maembe, papai, machungwa, vitunguu, na matunda mengine mengi yenye rangi tofauti. Muuzaji mmoja anaonekana ameketi katikati ya matunda hayo, akionyesha utulivu na labda akisubiri wateja.

Mikono wa mtu ikushika shanga za kitamaduni za kiafrika. Mkono mmoja umevalia bangili yenye shanga zenye rangi mbalimbali huku mkono mwingine ukiwa umeshika kitu kidogo chenye shanga za samawati. Juu ya meza kuna shanga za rangi nyingi zilizopangwa zikiwemo mkufu mkubwa wa duara wenye rangi ya kijani, nyeupe, nyekundu na nyeusi na vipuli vingi vyenye umbo la mviringo yenye rangi angavu.

Rundo kubwa la viatu mbalimbali vya wanawake vilivyopangwa bila mpangilio kwenye sehemu ya kuuzia. Kiatu kimoja kina alama ya bei. Viatu hivyo vina rangi na miundo tofauti vikionyesha wingi wa bidhaa. Nyuma kuna viatu vingine vingi vilivyopangwa juu ya meza kuashiria kuwa hili ni duka la viatu au soko.

Soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali za kitamaduni na za ufundi wa mikono zikiwemo sanamu za mbao, ngoma na zawadi. Bidhaa nyingi zimewekwa kwenye mkeka wa rangi ya manjano uliosunduliwa chini huku zingine zikiwa kwenye meza na vibanda vidogo. Watu wanatembea kati ya vibanda hivyo wakitafuta au kuuza bidhaa na kuna mwavuli mkubwa mwekundu unaotoa kivuli.

Meza iliyojaa bidhaa za ufundi wa mikono hasa mikufu, bangili na pete za aina mbalimbali. Bidhaa hizo sina rangi nyingi na zimepangwa kwa wingi zikionyesha ufundi wa kitamaduni. Watu kadhaa wanaonekana wamesimama karibu na meza labda wateja au wauzaji. Mandhari inaashiria soko la wazi au banda la biashara ya bidhaa za urembo.

Mkusanyiko mkubwa wa rula za kuteleza za aina na rangi mbalimbali zilizopangwa na kutundikwa labda kwenye soko au duka la nguo zilizotumika. Rula hizo zinaonekana kuwa zimetumika zikiwa na mikwaruzo na uchafu kidogo na baadhi zina rangi angavu kama vile samawati, kijani, njano, nyeupe na nyeusi. Zimewekwa kwa wingi zikionyesha uchanguzi mpana wa bidhaa.

Rundo kubwa la matikiti maji yaliyopangwa kwa ajili ya kuuza katika soko lenye shughuli nyingi. Matikiti mengi bado yamefungwa na ganda lao la kijani lililochanganyika na mistari meusi huku mengine yakiwa yamekatwa kuonyesha nyama yao nyekundu inayovutia. Watu kadhaa wanaonekana wakizunguka eneo hilo na lori limeegeshwa upande wa kushoto.

Eneo la soko lenye shughuli nyingi nje. Kuna vibanda kadhaa vya kuuzia bidhaa, baadhi vikiwa vimefunikwa kwa turubai nyeupe au samawati, vikiuza matunda kama ndizi na mboga. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea au wakiuza bidhaa wakionyesha maisha ya kila siku ya soko. Mbele kabisa, kuna gari la kubebea mizigo, isilo na kitu, ikionyesha matumizi yake katika usafirishaji wa bidhaa sokoni.

Soko lenye shughuli nyingi lililojaa aina mbalimbali za viungo, chai na bidhaa nyingine za chakula. Bidhaa zimewekwa kwenye ndoo, vifunganisho na rafu zikionyesha rangi na maumbo tofauti. Baadhi ya ndoo zimewekwa lebo zenye majina ya bidhaa. Wateja wanaweza kuona na kununua bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri.

Mkusanyiko mkubwa wa sanamu za kiafrika zikiwa zimetundikwa na kupangwa kwa wingi ,sanamu hizo zina maumbo na rangi tofauti zikitengenezwa kwa mbao na vifaa vingine vinavyofanana, baadhi ya sanamu zina nywele au ndevu zilizochongwa huku nyingine zikionyesha zenye hisia mbalimbali.

Vibuyu na vyombo vingine vilivyojaza viungo vya aina mbalimbali sokoni. Kuna rangi nyingi zinazoonekana, ikiwemo manjano angavu, machungwa, na kahawia, zikionyesha viungo kama vile binzai. pilipili, na vingine. Baadhi ya vyombo vina viungo vikiwa katika hali ya poda, huku vingine vikiwa ni nafaka au majani makavu. Nyuma ya viungo. vitu vingine vya sokoni kama vile vitunguu na mboga vinaweza kuonekana.

Soko kubwa la ndani lenye shughuli nyingi, likiwa limejaa vibanda na bidhaa mbalimbali. Bidhaa za sanaa, vitu vya mapambo na labda maua vinaonekana kwenye vibanda vilivyopangwa vizuri. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa, wakionyesha mazingira ya biashara yenye wingi ya wateja. Njia za kutembea zinaonekana kuwa pana na za kutosha kwa ajili ya wateja.

Duka la viatu limejengwa kwa njia isiyo rasmi, labda sokoni au kando ya barabara. Ndani yake kuna viatu vingi vya aina mbalimbali, vikiwemo vya raba na vile vya mitindo vilivyoning’inizwa kwenye kamba na nondo. Eneo la duka limezungukwa na turubai na mifuko ya plastiki inayoonyesha ujenzi wa muda

Soko la wazi lenye shugli nyingi, lililojaa ndizi nyingi zilizopangwa kwenye masanduku ya mbao. Wafanya biashara kadhaa wanaonekana wakishughulikia bidhaa zao na wateja wakitembea kati ya milundo za ndizi. Baadhi ya ndizi zinaonekana kuiva na ziko tayari kuuzwa, zikiwa na matangazo meusi.

Ndani ya duka la bidhaa sanaa na ufundi wa afrika. Rafu nyingi zimejaa vinyago vilivyo chongwa, sanamu za wanyama na vitu vingine vya mapambo. Mbele kuna sanamu mkubwa ya wanawake aliye keti iliyo chongwa kwa mbao mweusi. Vitu hivi vinaonyesha utajiri wa Sanaa na utamaduni wa kiafrika.

Soko la nje lenye shughuli nyingi, labda soko la maua ambapo maua mengi ya rangi mbalimbali yamepangwa kuuzwa. Maua ya waridi, meupe, mekundu, na ya rangi nyingine yanaonekana yakiwa yamefungwa kwenye mashada au kuwekwa kwenye ndoo. Watu kadhaa wanaonekana wakizunguka eneo hilo, baadhi wakiangalia maua na wengine wakiendelea na shughuli zao. Kuna viti na ndoo za plastiki.

Mapambo ya shanga yenye rangi nyingi na mahiri yaliotengenezwa ka ustadi na kuunda mfumo maridadi. Mapambo haya yanaonekana kama shingo au mikanda iliyotengenezwa kwa shanga ndogo dogo za rangi mbalimbali kama vile nyekundu, samawati, njano na nyeupe zikiwa zimefungwa kwa vipande vya ngozi au nyenzo zingine.

Duka la nguo la kitamaduni lililojaa vitambaa na nguo zenye rangi ya angavu. Katikati ya picha, kuna manikini aliyevaa koti la kijani lenye michoro ya miraba. Rafu za mbao zimewekwa pande zote zikiwa zimejaa vitambaa vilivyokunjwa vizuri na nguo zilizoning'inia. Vitambaa hivi vina michoro mbalimbali na rangi zinazovutia zikionyesha utamaduni tajiri wa mavazi.

Soko la ndani lenye bidhaa mbalimbali za mboga na matunda zikiuzwa. Kila upande wa njia kuu kuna meza au vibanda vidogo vilivyojaa vitunguu, viazi, nyanya, karoti na mboga nyinginezo zilizopangwa vizuri. Watu wachache wanaonekana wakiuzia wateja au kupanga bidhaa zao.

Jengo refu la gorofa lenye rangi ya njano na kijivu jengo lina madirisha makubwa ya kioo katikati yakionyesha taswira ya anga upande wa kulia wa picha kuna miundo inayofanana na mabati yakionyesha huenda ni majengo mengine au vibanda vilivyokaribu anga ni samawati na mawingu machache

Majengo mawili marefu ya ghorofa yenye madirisha ya samawati yanayoakisi anga na mawingu. Majengo yana muundo wa kisasa yakiashiria makazi ya mijini. Katika sehemu ya chini ya picha, kuna uwanja wa michezo wa watoto wenye bembea na vifaa vingine vya kuchezea ukionyesha eneo la safidhia.

Majengo ya kisasa yenye rangi nyeupe yaliyopangwa kwa mstari mmoja, Kuna maeneo ya kijani kibichi yaliyopandwa miti na mimea mbalimbali katikati ya majengo na ukuta. Pia kuna sehemu za kuegesha magari zenye paa za kivuli. Kwa jumla, picha inaonyesha mazingira safi na yaliyopangika vizuri.

Makazi ya kisasa yenye majengo mengi ya ghorofa, yaliyopangwa kwa utaratibu na kua na paa za vigae vyekundu. Kila jengo lina ghorofa kadhaa na madirisha mengi, yakionyesha maisha ya mijini. Kuna barabara ndogo na maeneo ya kijani kibichi, yaliyotunzwa vizuri kati ya majengo, huku magari yakiwa yameegeshwa chini.

Nyumba ndogo ya ghorofa moja iliyojengwa kwa matofali ya kijivu na kuta za rangi nyepesi juu. Mlango mweupe wenye vioo na madirisha kadhaa yenye fremu nyeupe yanaonekana wazi upande wa mbele wa nyumba. Mbele ya nyumba, kuna bustani ndogo yenye nyasi iliyokatwa vizuri na ua wa kijani kibichi uliopambwa vizuri.

Jengo la ghorofa nyingi ambalo linaonekana kuwa bado linajengwa, au limekamilika hivi karibuni. Jengo hilo limejengwa kwa matofali ya rangi ya kijivu, na lina nguzo za rangi ya chungwa, likiwa na madirisha madogo. Juu ya jengo, kuna paa la chuma lenye mabati, na bango. Mbele ya jengo, kuna uzio wa matofali, na ardhi kavu yenye nyasi.

Jengo refu la ghorofa likiwa na rangi nyeupe na roshani nyingi zenye glasi. Jengo lina usanifu wa kisasa na madirisha meusi. Limesimama wima chini ya anga la samawati safi. Miti mingi yenye majani ya kijani na mekundu, inazunguka jengo hilo, ikiongeza uzuri wa mandhari.

Jengo la biashara la ghorofa mbili lenye maduka mbalimbali. Ghorofa ya chini ina maduka yenye milango ya kioo na chuma huku ghorofa ya juu ikiwa na madirisha makubwa na mabango ya biashara. Kuna ishara mbalimbali za biashara.

Mandhari ya jiji yenye majengo mbalimbali na anga la mawingu. Katikati ya picha kuna jengo refu la rangi ya kijani kibichi lililo na madirisha mengi, likiwa limezungukwa na majengo mengine. Nguzo ndefu za taa zimesimama pande zote mbili za picha zikipaa kuelekea angani. Mawingu meupe yametanda angani yakiongeza utulivu kwenye mandhari ya jiji lenye shughuli nyingi.

Jengo refu la kisasa la ghorofa likiwa na kuta za rangi ya matofali na madirisha mengi ya vioo vya samawati vinavyong'aa. Kwenye paa la jengokuna miundo ya nyumba ikionyesha matumizi mbalimbali. Anga linaonekana likiwa na mawingu kidogo na baadhi ya miti inaonekana upande wa kulia wa picha. Jengo hili linaonekana kuwa makazi au ofisi.

Jengo jipya labda nyumba au ofisi lililopakwa rangi nyeupe safi. Jengo hilo lina roshani kubwa yenye ngazi zinazoongoza juu, na madirisha yenye fremu za chuma. Kuna gari dogo jeupe lililokuwa limeegezwa upande wa kushoto na mimea midogo imepandwa mbele ya mlango. Jua linaonekana likiangazia jeng likisisitiza rangi yake nyeupe.

Bwawa la kuogelea lenye rangi ya samawati yanayonga'aa likiwa katikati ya mazingira mazuri. Nyuma ya bwawa kuna majengo mawili makubwa yanayoonekana kuwa majumba ya kifahari au sehemu ya hoteli yenye paa za vigae. Kando ya bwawa kuna viti vya kupumzika na mwavuli vikiashiria eneo la starehe na burudani. Picha inatoa hisia ya utulivu na anasa chini ya anga la samawati isiyo na mawingu.

Nyumba kubwa ya kisasa yenye ghorofa mbili na kuta za rangi ya kahawia ina madirisha mengi makubwa yanaingiza mwanga wa kutosha na roshani ndogo yenye kioo katika ghorofa ya kwanza. Njia ya kuingia imefunikwa kwa mawe ya kupakana na kuna bustani ndogo ya nyasi safi mbele yake.

Jengo refu lenye rangi ya chungwa na samawati limesimama wima chini ya anga ya samawati. Sehemu ya chini ya jengo ina rangi ya chungwa huku sehemu ya juu ikiwa na rangi ya samawati iliyokolea na mistari ya rangi ya samawati iliyofifia. Kuna madirisha mengi madogo yenye fremu nyeusi yaliyosambaa kwenye kuta za jengo hilo. Upande wa kushoto wa picha kuna tenki kubwa na maji jeusi lililowekwa juu ya jengo.

Majengo ya ghorofa mengine yakiwa yamekamilika na mengine yakiwa bado yanajengwa. Jengo kubwa jeupe lina roshani nyingi na paa la kijivu likionyesha usanifu wa kisasa. Upande wa kushoto kuna nyaya za umeme zinazopita angani huku miti michache ikionekana juu. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika likipatia picha mwanga mzuri.

Roshani yenye sakafu ya vigae vya kahawia na matawi ya chuma yenye mapambo. Roshani hii inatoa mwonekano wa majengo mengine ya makazi yenye paa za vigae vya udongo na kuta nyeupe au rangi ya machungwa. Mbali kidogo kuna jengo refu la ghorofa na miti huku magari yakiwa yamegeeshwa chini. Anga ni la samawati safi.

Ndani ya duka inayo onyesha njia ndefu yenye rafu mbili zilizojaa bidha. Upande wa kushoto kuna rafu zenye vifaa na nguo za watoto wadogo zilizopangwa vizuri. Upande wa kulia kuna nguo za watoto zilizoning'inia, nyingi zikiwa zimefunikwa kwa plastiki. Njia hii ina sakafu na vigae vya kijivu na juu yake kuna taa za mstari zinazo toa mwanga.

Sehemu ya soko au duka la mboga lenye bidhaa nyingi za kilimo zilizopangwa vizuri. Kikapu kikubwa cha nyanya nyekundu na zilizoiva kimepangwa mbele, kikifwatiwa na vitunguu, ndizi na viazi kwenye masanduku na vikapu. Mazingira yanaonyesha uwepo wa vyombo vya mbao na rafu, vikiipa picha mwonekano wa asili. Taa za duka inaonekana ikimulika bidhaa na kuongeza mvuto wa matunda na mboga.

Ndani ya duka kubwa la rejareja, safu ndefu za jirafu zimejaa bidhaa mbalimbali zilizogandishwa zikiwemo nyama na vyakula vingine. Mabango juu yanaonyesha ujumbe tofauti tofauti kuashiria huduma za kisasa na tahadhari za afya. Kwa mbali wafanyikazi na wateja wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia kubwa zilizotengenezwa vizuri.

Sehemu ya duka kubwa lenye bidhaa hasa sehemu ya matunda na mboga. Kuna aina mbalimbali za viazi na vitunguu zilizopangwa vizuri kwenye vibweta vyeusi. Baadhi ya bidhaa zina bei zao zikiwa zimebandikwa zikionyesha pia offer kama vile kwenye kitunguu. Kwa nyuma wateja na wafanyikazi wanaonekana wakishughulika karibu na sehemu ya samaki au bidhaa nyingine.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la rejareja rafu zimejaa bidhaa mbalimbali ikiwemo bidhaa nyingi zenye vifunganisho vya rangi ya chungwa na pia mayai yaliyopangwa vizuri kwenye kabati, njia za kutembea ni safi na pana zikiwa na vigae vya rangi nyepesi kushoto kuna nguzo au kizuizi cha chuma ambacho kinaweza kuwa sehemu ya lango ya kuingia au kutoka.

Duka kubwa la vifaa vya nyumbani likiwa na safu ndefu za mashine za kufulia, mashine za kuoshea vyombo na vifaa vingine vya jikoni. Kuna skrini kubwa za matangazo zinazoonyesha picha za vifaa hivyo zikiongeza mvuto wa kisasa. Sakafu ina vigae zenye kung'aa na taa nyingi za dari zinaangaza eneo lote la mauzo.

Sehemu ya duka kubwa, ikionyesha rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali za kusafisha nyumbani. Bidhaa nyingi zinaonekana kuwa sabuni, visafisha sakafu, na bidhaa za usafi wa kibinafsi zikiwa zimepangwa kwa rangi na aina. Kanda hiyo inaonekana ndefu na imepangwa vizuri, na taa za dari zinang'aa eneo kote. Kwa upande wakulia, kuna bidhaa nyingine za nyumbani kama vile ufagio na vifaa vya kusafisha.

Sehemu ya jirafu refu katika duka kubwa imejaa bidhaa za maziwa. Rafu zimepangwa kwa chupa na pakiti za maziwa pamoja na vikombe vingi vya mtindi vilivyowekwa kwa mpangilio mzuri. Bidhaa nyingi zinaonekana kuwa na rangi ang’avu zinazovutia macho. Sakafu inaonekana kuwa safi na kuna alama za bei chini.

Ndani ya duka la jumla likiwa na rafu zilizojazwa bidhaa nyingi. Upande wa kulia kuna safu ndefu ya bidhaa zilizopangwa kwenye rafu, labda sabuni au unga wa kufulia, zikiwa katika pakiti zenye rangi ya kijani na nyeupe. Kwa mbali kuna mabango ya matangazo yaliyoning'izwa kutoka dari, yakionyesha bei au offer maalum. Njia pana zenye vigae zinaonekana safi na zimetengwa vizuri kwa ajili ya wateja.

Sehemu ya duka kubwa la vileo ndani ya duka kuna rafu nyingi zilizojaa chupa za vinywaji mbalimbali zikiwemo pombe kali, divai na bia. Friji kubwa za vioo zimejaa vinywaji baridi vilivyopangwa vizuri zikionyesha uteuzi mpana wa bidhaa. Mapipa ya mbao yaliyowekwa juu yanaongeza mapambo ya kipekee kwenye duka.

Mfanyikazi wa duka labda kaunta ya mipo amesimama nyuma ya kioo cha ulinzi. Mfanyikazi huyo amevalia kinyago cha uso na anaonekana kuhudumia mteja, ingawa mteja haonekani wazi. Eneo la malipo lina rangi ya samawati na kuna ishara mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa yaliyojaa bidhaa mbalimbali. Rafu nyingi zenye bidhaa zilizopangwa vizuri zinaonekana zikiwemo sabuni za kufulia, visafishaji na bidhaa nyingine za nyumbani. Bidhaa hizi zimewekwa katika chupa na viunganisho vya rangi mbalimbali vikijaza nafasi zote za rafu. Nuru inatoka juu ikiangazia bidhaa na kuunda mazingira safi na yaliyopangwa vizuri.

Eneo la kuingia la duka kubwa, ndani ya duka watu kadhaa wanaonekana wakisimama kwenye counter za malipo. Upande wa kulia kuna stendi ya kahawa, yenye gunia kubwa karibu yake. Sakafu ina vigae venye ruwaza za geometry , na dari inaonekana kuwa na mwangaza mwingi. Picha inaonyesha shughuli za kawaida za ununuzi katika duka kubwa la kisasa.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la rejareja. Kushoto kuna jirafu kubwa la kuonyeshana bidhaa zenye barafu labda icecream au chakula vilivyogandishwa. Katikati ya picha kuna rafu zilizojaa vinywaji baridi. Pia kuna jirafu kubwa lenye umbo la kopo la Redbull , upande wa kulia kuna onyesho la bidhaa za offer zilizopangwa vizuri. Sakafu ni vigae na taa za dukani zinatoa mwanga mwingi.

Ndani ya duka la rejareja, mlango wa chuma uliofunguka nusu unaonekana juu ukifunua njia pale inayoingia ndani ya duka. Kwenye dari kuna taa nyingi za mistari zinazotoa mwanga mkali, rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali zinaonekana pande zote mbili za njia zikiwa na ishara za bei na matangazo.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la kisasa labda duka la kuuza mikate au bidhaa za dukani. Upande wa kushoto kuna mikate na bidhaa nyingine za kuoka zilizo pangwa kwenye rafu za mbao zinazo fanana na mikokoteni wa zamani. Upande wa kulia kuna bidhaa nyingi zilizo pangwa kwenye masanduku mekundu yenye matoleo maalum.

Sehemu ya duka kubwa ilio jazwa na aina mbalimbali za mikate na bidhaa za kuoka. Mikate imepangwa vizuri kwenye rafu ndefu za chuma huku kila pakiti ikionyesha chapa na aina yake. Mbali kidogo nyuma, mteja anaonekana akitembea na toroli la ununuzi na kuna bodi zenye matangazo ya duka. Taa za, dari zinang'aa eneo pote na sakafu ina vigae za rangi ya kahawia.

Rafu ya duka kubwa, zilizojazwa bidhaa mbalimbali. Bidhaa nyingi ni sabuni na vitu vya usafi, zikiwa zimepangwa vizuri na baadhi zikiwa na lebo za bei. Kuna bango ambalo linaonyesha punguzo la bei. Sakafu ya duka inaonekana safi na inaonyesha mazingira ya kawaida ya ununuzi.

Sehemu ya mbele ya duka la reja reja lenye nembo kubwa ya rangi ya chungwa, na kijani liliowekwa juu. Mlango huu umebuniwa kwa rangi ya chungwa na kahawia na, kuna mabango yanayoashiria sehemu za matunda na mboga. Watu wawili wakiwemo walinzi , wanaonekana wamesimama mlangoni. Duka linaonekana kuwa kubwa na lenye bidhaa nyingi .

Ndani ya duka inayoonyesha safu ndefu ya baiskeli mapya zilizoandaliwa kwa ajili ya kuuzwa. Baiskeli nyingi zimepangwa kwa plastiki nyeupe ili kuzilinda na baadhi zina rangi angavu kama vile samawati, kijani na nyekundu. Nyuma ya baiskeli kuna nguo zinazoning'inia zikiwemo kaptura zinazoashiria kuwa duka hilo linauza bidhaa za michezo au burudani. Sakafu ya duka ina zulia ya kijani.

Foleni mbili ndefu za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali ndani ya duka kubwa. Bidhaa hizo zimepangwa kwa uangalifu na zina vifungashio vya rangi tofauti zikionyesha utofauti wa bidhaa zinazouza. Njia kati ya rafu ni safi na wazi ikialika wateja kutembea na kuchagua bidhaa.

Sehemu ya duka kubwa ikionyesha rafu zilizojaa viatu vya aina mbalimbali mbele. Viatu vimepangwa vizuri kwenye rafu nyeupe na kuna mabango ya matangazo ya bidhaa. Nyuma ya viatu kuna sehemu nyingine za duka zilizojazwa na bidhaa tofauti ikiwemo baiskeli na bidhaa za kielektroniki ikionyesha ukubwa na wingi wa bidhaa zinazouzwa.

Ndani ya duka kubwa au duka la jumla likiwa na rafu zilizopangwa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto rafu zimejaa chupa za sabuni au vinywaji vya rangi ya machungwa, zikiwa zimewekwa vizuri. Upande wa kulia kuna rafu nyingine iliyojaa paketi za bidhaa za usafi wa kike, zenye rangi ya zambarau. Kwa umbali ishara ya maduka makubwa na magari ya ununuzi yanaonekana, yakionyesha mazingira ya biashara ya kisasa.